Katika picha hii tunaoana mtu ambaye ameketi mbele ya tarakilishi. Anatumia tarakilishi hii kuweza kupata elimu ya kidijitali.

Katika picha hii tunaona ni mfumo wa elimu ya kidijitali. Kuna mzee na pia kuna mwanadada ambaye ni kijana anamsaidia mzee kujifunza kutumia tarakilishi.

Katika picha hii tuna ona tarakilishi, kando ya tarakilishi kuna kikombe ya rangi ya kijani kibichi na tarakilishi hii inatumika katika mfumo wa elimu ya kidijitali.

Kwenye mfumo wa elimu ya kidijitali, katika picha hii tunaona mwanamume huyu ameketi kitini na juu ya meza yake anatumia tarakilishi pamoja na simu.

Kwenye picha hili, tunaona mtoto ambaye anatumia tarakilishi katika mfumo wa kidijitalia ya elimu. Na ana kitabu na kalamu ya kuandikia.

Hawa ni wanafunzi wanne, wanawake watatu na mvulana mmoja, wote katika hali ya kusomea kupitia mfumo wa kidijitali na mmoja ameweza kushika hata kikombe.

Mtu huyu katika picha hii anatumia taaluma ya kidigitali ya kufanyia masomo yake, ako na tarakilishi pamoja na kitabu cha kuandikia na kalamu amevaa shati ya rangi ya bluu.

Katika picha hili tunaona kuna yule ambaye anatumia tarakilishi hii katika kujisaidia kwa mfumo wa elimu ya dijitalia na kando yake ameshika kikombe.

Hawa ni wanadada wawili, wanatumia tarakilishi katika usomaji, au kupata elimu ya kidijitaliya. Na wameweza kufurahia, hata katika nyuso zao.

Mwanadada huyu anatumia tarakilishi katika mfumo wa kupata elimu kidijitali. Pale pia ana kikombe kando yake na pia ana kalamu anaandika pale anapata kuandika yale ambayo anajifundisha kupitia kwa hiyo dijitali.

Huyu hapa anatumia tarakilishi katika kupata elimu ya dijitali. Elimu hii inasaidia wengi hata kuweza kupata kazi na kuweza hata kuongeza elimu yao hata zaidi.

Kwenye picha hili tunaona tuko katika chumba. Chumba hili lina viti na pia lina meza na pia pale mbele kuna televisheni.

Katika picha hili tunaona wachezaji katika uwanja huu. Hao wachezaji wanacheza mchezo unaoitwa raga. Kuna yule ambaye ameshika hata mwenzake shati.

Eneo hili lina ghorofa lenye sakafu tatu na kila sakafu ina manyumba tofouti tofouti na zimeanza kujengwa katika mandhari mazuri.

Katika picha hii tunaona tuko katika chumba ambalo liko na vitanda ambazo vitanda hivi ni vya sakafu viwili na vitanda hivi vimetandikwa na vinakaa vizuri vinapendeza.

Hapa ni katika maktaba hii ambapo kuna vitabu ambavyo viko ndani ya chumba hiki na kuna wanaume wawili wameketi pale na barakao na wameweza kujiseti pale na wanasoma vitabu vile.

Ndani mwa chumba hiki, kuna vitanda vitatu, vitanda viwili vimeangalia pande moja na kitanda kimoja kimeangalia katika pande ingine. Katika chumba hiki pia kuna dirisha.

Hawa ni wanafunzi katika chumba hii, kila mmoja wao ana tarakilishi anakitumia. Tarakilishi hizi zimewekwa juu za meza na wamekatia viti vya aina ya buluu.

Kwenye picha hili tunaona wanafunzi wako katika maeneo haya. Wanafunzi ambao wanasoma elimu ya sekondari pamoja na mwalimu wao na nyuma yao kuna ghorofa.

Hawa ni watoto katika shule ya upili ya sekondari . Wamevaa sketi pamoja na sweta na shati ya nyeupe. Wamesimama katika hali ya kufanya maombi.

Hawa ni wanafunzi wawili katika elimu ya sekondari. Wanaigiza mfumo hapo na katika hata madhabau pale kuna viti na kuna pia benchi wamekalia. Pia kuna meza na pia wanatumia vipaza sauti.

Katika picha hili tunaona kuna watu wawili, ambao ni wanafunzi ambao wanaingia katika elimu ya mahitaji maalum, na wanapata kusaidiwa.

Katika picha hili tunaona mwanafunzi pamoja na mwalimu. Mwalimu anasaidia mwanafunzi katika elimu aweze kupata ile elimu ya mahitaji maalum.

Katika picha hili, tunaona kuna watu wanaohusika katika matayarisho na wanatumia vifaa vya kupikia . Kando yao kuna mtoto ambaye ana ile speshali masomo ya kispeshali ambaye anaangalia kinachoendelea.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anahitaji usaidizi katika elimu. Amevaa shati la kijani kibichi na anayemsaidia amevalia shati nyeupe ikiwa na sweta nyekundu.

Walimu hawa; walimu wawili, moja ambaye anaelekeza wale wanafunzi ambao wana mahitaji katika elimu. Anawaeleza kile ambacho anawafunza kwa njia ya ishara.

Huyu ni mtoto ambaye ana mahitaji maalum, kwa katika upande wa elimu. Ameketi katika darasa, pale kitini, anapoandika katika kitabu chake kutumia kalamu.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji spesheli katika elimu na anayemsaidia ni mwalimu wake katika kumwonyesha elimu hii.

Hawa ni watoto wadogo aina ya Chinese, ambao wana mahitaji katika elimu. Ni mchanganyiko wa watoto wavulana na watoto wasichana ambao wanaonyesha pia hata maelezo kupitia mikono, wanaeleza ishara kupitia mikono.